Chakula cha Kenya maaruf kinachoitwa samosa pamoja na maharagwe ya kupikwa. Samosa hizi zinaonekana zimefungwa vizuri na kukaangwa hadi kuwa rangi ya dhahabu. Huku maaragwe yakiwa na mchuuzi mzito na kupambwa na majani ya corriander .

Kuna mfumo wa mabomba ya maji ya plastiki ya buluu, uliowekwa karibu na mwamba na mti. Mabomba haya yanaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa usambazaji maji katika jengo au eneo la kazi. Pia kuna uzio ya mabati ya kahawia na mti unaomea karibu sana.

Watu kadhaa wamevalia mavazi ya maabara, makoti, meupe na kofia, wakisikiliza mwanamke aliyevalia fulana ya rangi ya waridi anayetoa maelezo. Anaonekana kueleza jambo muhimu kuhusu mashine au chombo kilicho mbele yao, ambacho kinaonekana kuwa na bidhaa ya maziwa kama mtindi au maziwa mgando.

Mwanaume amesimama chini ya mwamvuli mkubwa huku akikata madafu kwa kutumia kisu kikali. Meza mbele yake imejaa madafu yaliokatwa na mengine bado mazima, kando kuna maganda mengi ya nazi yaliyotupwa ishara ya biashara yenye shughuli nyingi. Nyuma kuna magari ya abiria aina ya tuktuk pamoja na watu wanaopita ikiashiria eneo la mji wenye shughuli mingi.

Mahindi ya kuchomwa yanakatwa vipande viwili huku mkono ukionekana kuyapanga kwenye majani yake, pembeni kuna viazi zilizochomwa na kuwekwa juu ya jiko la makaa. Hii ni sehemu ya biashara ya mtaani ya vyakula vya haraka maarufu sana kwa ladha yake na urhisi kwa wateja wa haraka.

Ni ufukwe wenye mchanga mweupe na miti ya minazi pembeni. Kuna mtu anatembea upande wa kulia wa picha na umbwa anaonekana karibu naye. Upande wa kushoto kuna miti mikubwa yenye kivuli kizito. Sehemu ambayo uenda inatumika kwa mapumziko au kupumzika kutokana na jua kali. Mandhari ni tulivu na ya asili.

Ninaona mchanga mweupe wa maeneo ya coast umetanda na mbele kuna miti na minazi yenye nazi chache, nyuma kuna vibanda na vya mapumziko vilivyojengwa na mbao na paa za makuti pamoja na miti ya minazi na miti mikubwa yenye majani mengi ya kijani.

Chakula hiki kinaonekana kua ni mlo wa nyama ya kukaanga au kuchomwa kikiandaliwa pamoja na mboga mbichi kama nyanya na vitunguu. Pembeni kuna sahani zilizo na mchuzi wa kupikia au wa kuchovya pamoja na chapati au mkate laini. Ni chakula kinachoashiria ladha nzuri ya mchanganyiko wa vyakula vya mtaani au mikahawa ya asili.

Pwani yenye mchanga mweupe na safi pwani hizi mingi zimeeka kivuli karibu na maji ya bahari yaliyokolea, anga linaonekana kuwa na mawingu na kuna mtu mmoja upande wa mbali pwani huku akitembea.

Hii ni chakula maarufu inayojulikana kama mahamri na mnazi iliyowekwa kwa sahani, na mkono wa mtu unaonekana kuwa ndio umeshikilia. Chakula hiki kinaonekana kuwa ni kitamu na kinapendwa sana, hasa katika maeneo ya Afrika Mashariki.

Hii ni sahani ya mishkaki ya nyama iliochomwa vizuri kwenye mishale ya choma. Nyama imekaangwa na kupata rangi ya hudhurungi ya kuvutia, ikiashiria kua imeiva vizuri. Sahani imewekwa juu ya meza yenye mvuto wa mbai. Hali inaonesha mazingira ya kawaida ya chakula.

Ni eneo la pwani lenye mandhari ya kuvutia lililozungukwa na mitende na mimea yenye kijani kibichi. Njia ya mawe inaelekea upande wa bahari ambayo inaonekana kwa mbali nyuma ya miti. Mandhari hii inatoa hisia ya utulivu na uzuri wa mazingira ya tropiki .

Hii ni mlo wa wali na nyama na viazi iliyochomwa au nyama ya kupikiwa mchuzi mzito na nazi. Ni chakula kitamu kinachopatikana sana Afrika Mashariki, hasa wakati wa sherehe au chakula cha jioni.

Kuna samaki mchomwachomwa aliyeandaliwa vizuri tena zaidi akitumika pamoja na viazi vilivyokatwa na mboga za karoti na pilipili, kachumbari kidogo kando na mchuzi wa rangi ya kahawia umewekwa ladha zaidi kwenye sahani hii ya kisasa. Mapambo ya majani ya corianda yameongezwa juu ya samaki kwa muonekano mzuri zaidi.

Ni soko la samaki, ambapo muuzaji ameshikilia meza zilizojaa samaki wa aina mbalimbali. Kuna samaki wadogo na samaki wakubwa wakati waliopangwa vizuri kwenye meza. Watu wengine hapo nyuma wakitembea na kufanya manunuzi. Kuna mapazi yaliyoshikiliwa juu, kulinda samaki na wateja, kutoka na jua na mvua.

Hii ni bustani yenye mandhari tulivu na safi. Tunaona majani ya kijani kibichi, miti mikubwa ya asili na njia ya mawe inayopitia katika bustani. Kuna bendera yenye maandishi ya Barbich ikionyesha huenda ni sehemu ya mapumziko au hoteli. Mazingira haya ni ya kupendeza na yanavutia kwa mapumziko au matembezi ya asubuhi.

Sahani hii ina mchanganyiko wa chakula cha mlo wa jioni au chakula cha kitamaduni na wali wa mandizi, vipande vya samaki, mboga za mchuzi, ndizi ya kupikwa na kikombe kidogo chenye mchuzi wa rangi ya dhahabu. Chakula hiki kina muonekano wa kupendeza na wa ladha nzuri tena sana.

Kamba zimepikwa kwa mchuzi wa rangi ya kahawia na zimepangwa upande mmoja wa sahani kando kuna wali mweupe umewekwa katika umbo la duara na limau la kijani limekatwa nusu. Mchuzi mwingine wa rangi ya kahawia umewekwa ndani ya konokono la baharini lililotumika kama bakuli. Sahani Iko kwenye meza yenye kitambaa cheupe na kuna uma upande wa juu wa picha.

Mezani kuna aina mbalimbali za vitafunwa vya kengeji vilivyopangwa kwenye magazeti. Kuna samosa, viazi vitamu vya kukaanga, vitumbua, mandazi ya kuchoma, samosa na keki za maduara zilizowekwa kwenye plastiki. Mtu aliyevaa shati jekundu amesimama nyuma ya meza akishika pesa au bidhaa. Mazingira yanaonesha biashara ya mtaani, pengine sokoni au eneo lenye shughuli nyingi za watu.

Hii ni eneo la Pwani lenye mchanga mweupe, naweza kuona muundo wa kibanda kilichojengwa kwa mbao lakini hakijaweza kuezekwa pembeni, kuna mimea wa miba yaani Cactus na miti ya minazi inaonekana nyuma mandhari ni tulivu na ya asili ikiashiria sehemu ya mapumziko au ujenzi unaoendelea karibu na bahari.

Mwanaume anaonekana akibeba mzigo mkubwa wa migomba mbichi kwenye soko la wazi. Anaonekana akiwa katikati ya shughuli nyingi za kibiashara, huku watu wengine na magari yakiwa karibu. Mazingira yanaonyesha ni eneo la biashara ya matunda au mboga.

Mizabibu ya ndizi imepangwa kwa mpangilio mzuri. Kila mti ukiwa na majani ya kijani na mnene ikionyesha bustani au shamba lililo na mazao ya ndizi kwa wingi. Ardhi ikionekana kavu na kuna mwanga wa jua unaoangaza kutoka juu.

Sahani ya wali wa nyama ya biriani au pilau imeandaliwa vizuri na kupambwa kwa vipande vya nyama, vitunguu na limau pembeni. Sahani imewekwa juu ya meza yenye kitambaa cha muundo wa ngozi ya chui. Mlo huu ni maarufu sana Afrika mashariki hasa Tanzania na Kenya.

Tunaona sehemu ya nje ya mgahawa au hoteli yenye mandhari ya kupendeza, kuna meza ya kiti cha plastiki kilichoegeshwa karibu na mti mkubwa wenye majani mengi, mbali kidogo kuna ubao wa matangazo. Mazingira ni ya utulivu na yanaonyesha eneo la mapumziko karibu na fukwe au bustani.

Tunaona sahani ya mshikaki ya nyama iliochomwa vizuri hadi ikapata rangi ya kahawia ya kuvutia. Pembeni kuna kachumbari ya kipichi na karoti iliokatwa nyembamba ikionekana safi ya yenye kuvutia. Hiki ni chakula maarufu kinachopendwa ba wengi haswa wakati wa jioni au katika mikusanyiko.

Jangwa la mchanga lenye mimea midogo midogo inayokua pembezoni. Eneo linaonekana kuwa safi na lenye utulivu. Linaloonyesha asili ya bahari au pwani ambapo mimea hii huchangia kuimarisha udhibiti wa mmomonyoko wa mchanga. Mazingira haya ni muhimu katika utunzaji wa ekolojia ya pwani.

Sahani ina vyakula vya aina mbili vya kukaanga. Upande wa kushoto kuna viazi vya karai vilivyopakwa kijani, na upande wa kulia kuna bajia za viazi zilizokaangwa kwa rangi ya manjano. Mkono wa mtu unachukua kipande kimoja kuashiria kuwa vitafunwa hivi tayari viko tayari kwa kuliwa. Pembeni kuna kikombe chenye kinywaji cha njano, huenda ni chai ya rangi au juisi ya matunda.

Hili ni duka la jumla au rejareja la nafaka na viungo. Mifuko mingi imejaa bidhaa kama vile viungo vya kupikia, nafaka mbalimbali, karanga na jamii zingine za mbegu kavu. Mpangilio ni wa kuvutia na rangi mbalimbali za viungo zinaifanya sehemu hiyo ionekane yenye mvuto. Hii ni aina ya duka iliyopatikana sasa katika masoko ya Afrika Mashariki.

Kaa na viumbe wengine wa baharini wamepangwa kwenye barafu ili wabaki safi na wenye ubora. Vitu hivi viko kwenye glasi ya kuonyesha bidhaa inayotumika kulinda vyakula na kusaidia wateja kuona wanachotaka. Maeneo haya hupatikana maeneo ya sokoni au makundini yanayoweza kuuza vyakula vya baharini.

Mandhari inaonyesha ukuta wa mawe uliojengwa katikati ya eneo lenye miti mingi na kijani kibichi. Inaonekana kuwa ni eneo la pori au misitu lililo zungushiwa uzio. Uenda kwa ajili ya usalama au kulinda mali au mazingira. Mazingira haya yana utulivu na ya kuvutia kwa uzuri wa asili.

Mimea ya kijani na yenye majani ya rangi ya kijani na zambarau imeota katika miamba ya chokaa. Kuna bomba jeupe la plastiki linalopita katikati; huenda likiwa sehemu ya mfumo wa umwagiliaji. Mazingira haya yanaonyesha sehemu ya bustani au eneo la asili lenye mandhari ya miamba na mimea ya mapambo.

Mtu anaonekana akishikilia nazi iliyokatwa kwa juu ikiwa na mdomo wa kunywea yani straw tayari kukunywa maji ya nazi. Nazi hii ni mbichi na mazingira yanaonyesha kuwa labda ni eneo la soko au barabarani ambapo nazi huuzwa na kunywewa papo hapo.

Meza imejaa vitafuno mbalimbali kama kaimati, mandazi, mkate na kashata. Kijana mmoja anamimilia juisi ya rangi ya machungwa kwenye chupa huku mwingine akihudumia wateja. Nyuma yao kuna kundi la watu wanaonekana wakichagua au kununua. Mandhari inaonyesha ni eneo la soko au mtaa wa biashara.

Mti mkubwa wa mbuyu ukiwa na majani mengi ya kijani. Mti huu unaonekana kuwa wa zamani na mkubwa sana. Ukiwa na mashina mengi yaliyoungana. Kuna maandishi yenye ngome la mti na kina kibao kilichowekwa juu ya mzizi wake.

Sahani za mbao zimetumika kuandaa chakula ambacho kinajumuisha wali mweupe, wali wenye rangi ya mchanganyiko wa njano na mweupe na mboga au kitoweo cha nyama wa rangi ya kahawia. Pia kuna vinywaji vya rangi tofauti kama vile ya rangi ya machungwa na kinywaji kingine kilicho na rangi ya kahawia. Kimewekwa kwenye glasi. Meza ni ya mbao na ina muundo ya asili.

Haya ni makasha mawili ya plastiki yenye biriani ya kuku ikiambatana na kipande cha tango, nyanya iliyochomwa na kidogo cha mtindi pembeni. Vyakula hivi vimepangwa vizuri juu ya meza ya glass na mazingira yanaonyeshana ni sehemu ya ndani pengine nyumbani au mkahawani.

Hii inaonekana kuwa ni kibanda ambayo imetengenezwa kwa makuti na kumaliziwa kwa mabati yenye imepakwa ya rangi ya buluu. Imeandikwa kuwa inauza coconut na kunaonekana kuwa kuna mtu aliyevaa glasi na ameshikilia coconut kuwa muuzaji. Kunaonekana kuwa weather ni...

Pwani yenye miti ya miembe na milimani ya majani yenye nyasi, mwaimbi ya bahari yakipiga kina kinene kwa mandhari ya asubuhi au jioni yenye mawingu kidogo, hali ya hewa ikionekana kuwa nzuri yenye upepo wa baharini.

Tunaona sahani ya vitafunwa vya viazi vilivyokatwa vipande vidogo, kuungwa na viungo kama dania kisha kukaangwa. Katikati ya sahani kuna bakuli lenye kachumbari ya nyama na vitunguu ambayo ni kiambato cha kuongeza ladha. Hiki ni chakula maarufu katika jamii nyingi hasa Afrika Mashariki na hufurahiwa sana wakati wa chakula cha jioni au hafla.

Hii ni bwawa lenye samaki wanaoonekana kuogelea juu ya maji. Samaki hawa wanaonekana kuwa wa kufugwa kama tilapia. Mazingira yanaonesha kua ni sehemu ya ufugaji wa samaki na samaki ni wazuri.

Tunaviona ni kikapu kilichojaa mihogo iliyokaangwa na kupakwa viungo vya rangi ya machungwa. Pembeni kuna mfuko mwenye pilipili mbichi au limau vinavyotumika kuongeza ladha. Hiki ni chakula maarufu cha mtaani kinachopendwa sana Afrika Mashariki hususan kama kitafuno cha mchana au jioni. Kinauzwa kwa urahisi barabarani na ni rahisi kupatikana.

Mti huu unaonekana ni kama ni wa matunda. Labda mti wa papai au aina nyingine ya mti ya kitropiki. Majani yake ni mapana na ya kijani kibichi, huku baadhi ya majani yakiwa yamemwagika chini na kubadilika rangi kuwa mekundu au kahawia, ishara ya mabadiliko ya msimu au ukame.

Chakula hiki ni wali wa biriani uliopambwa na mchuzi wa nyama pamoja na mayai ya kuchemsha kachumbari safi ya nyanya na vitunguu na pilipili ya kupaka pembeni. Kando kuna sahani ya viazi ya kukaanga yani chipsi na vinywaji baridi vya fanta ni mlo kamili unaonekana kufurahia katika mkahawa.

Mazingira yanaonekana kuwa ya asili yenye mimea yenye rangi ya kijani kibichi. Miti au shida za miti zilizopangwa kama uzio ya sehemu ya muundo. Nyuma kuna ukuta na mawe unaozunguka eneo hilo.

Sahani mbili za wali wa biriani zimetandazwa mezani, kila moja ikiwa na kipande cha nyama na mchuzi, yai la kuchemshwa, na pilipili hoho nyekundu pembeni. Karibu nazo kuna glasi nne, chupa tatu za kinywaji cha bilauri, na kikombe kimoja cha chai jeusi ya kijani, kikiwa na majani ya mirangi miwili.

Tunavyoona ni vyakula mbalimbali vilivyopangwa kwenye sinia kubwa tayari kwa hafla au sherehe. Tunaona samosa, mandazi madogo, wali wa rangi tofauti, mishikaki ya nyama na dagaa waliokaangwa. Vyakula hivi vinaonekana vimeandaliwa kwa ustaadi na vinawakilisha utajiri wa upishi wa Kiafrika. Ni mlo unaovutia na kufurahisha macho na hamu ya kula.

Picha inaonyesha maziwa yaliyochemshwa na kugandishwa ili kutengeneza jibini au mtindi mzito. Maziwa hayo yamemwagwa kwenye kitambaa maalum kwa ajili ya kuchuja mali ya ziada, jibini lililochujwa limebaki juu ya kitambaa tayari kwa matumizi au hatua inayofuata ya upishi. Hii ni asili ya kutengeza bidhaa za maziwa nyumbani.

Tunavyoona ni soko la vyakula vya baharini na nyama mbichi vikiwa vimepangwa kwenye vikapu na vyombo vya plastiki kuna kamba, samaki wadogo, konokono na miguu ya kuku iliyowekwa kwenye michuzi. Vyakula hivi huuzwa katika mitaa kama maandalizi ya mlo wa haraka au kuchomwa papo hapo. Hii ni sehemu ya biashara ya vyakula vya mitaani yenye ladha ya upekee wa kitamaduni.

Ni bustani yenye mimea ya kijani kibichi na maua ya manjano. Katikati kuna kibao kilichoandikwa "Do not touch or feed the animals". Kushoto kuna kibao cha matangazo au orodha kinachodokeza kuwa eneo hili linaweza kuwa sehemu ya hoteli au mkahawa.

Mzee aliyevaa kofia ya kiafrika anakatakata samaki kwenye meza ya mbao katika soko la samaki. Mbele yake kuna samaki wakubwa waliopangwa, baadhi wakiwa tayari kwa kuuza. Ana ndoo ya kijani anayoijazia maji au samaki waliokatwakatwa. Pembeni kuna wanaume wengine wakitazama au wa kishiriki shughuli za soko. Mazingira yanaonyeshana eneo za pwani au soko la wazi karibu na bahari.

Ni sehemu ya bwawa la kuogelea linalozungukwa na vichanya vya kupumzika na kibanda chenye paa la makuti. Nyuma kuna miti ya minazi na jengo mweupe, ikionyesha mazingira ya hoteli au mapumziko ya fukweni. Hali ya anga inaonekana kuwa ni ya utulivu na yenye joto jingi.

Mti mkubwa wenye shina pana uko katikati ya picha ukiwa na majani ya kijani juu, katika shina la mti kuna maandishi yaliyokaribia kufutika na umbo dogo ulioandikwa, Alcohol and nudity music is not ukionyesha kuwa eneo hilo haliruhusiwi pombe wala utupu, lakini muziki unaruhusiwa. Inaonekana kuwa ni sehemu ya hadhara, huenda ya mapumziko au ibada.

Hapa tuna mikonga mingi ya ndizi za kijani zikiwa zimepangwa sokoni tayari kwa kuuza. Mazingira yanaonekana kuwa ya eneo la wazi lenye kivuli na watu kadhaa wanaonekana kwa mbali. Hii ni sehemu muhimu ya biashara ya matunda na hasa katika maeneo ya wakulima wa ndizi.

Sahani hizi tatu zina wali wa biriani ulioandaliwa kwa umaridadi, kila moja akiwa na kachumbari ya tango na limao pembeni. Kila sahani ina tofauti ya kitoweo, moja ina soseji iliyowekwa kwenye kipande cha kuku iko kwa ile ingine. Mlo huu unashikana ni mtamu sana.

Banda lenye mapumziko lililojengwa kwa mbao na paa la makuti limesimama juu ya muinuko wenye miti na vichakani. Mbele kuna unaoashiria kua eneo hili liko karibu na ufukwe wa bahari au ziwa. Mazingira ni tulivu na ya kupendeza yanayofaa kwa mapumziko au kutafakari.

Mimea mbalimbali ya kijani yamejaa sehemu hii ya ardhi. Kuna mmea mkubwa wenye majani marefu na makali katikati ya picha ukizungukwa na majani mengine madogo na mabua ya udogo na mawe. Sehemu hii inaonekana kuwa bustani au eneo la asili la mimea.

Fuko yenye mchanga mweupe na alizeti za baharini zilizotawanyika juu ya mchanga. Nyuma kuna mti wa mnazi na miti mingine ya kijani pamoja na nyumba zilizo na paa la makuti zinazoashiria eneo la Pwani au mapumziko ya baharini. Mazingira ni ya utulivu na ya asili.

Ng'ombe wawili wanaonekana wameketi ardhini, huenda wakiwa wanapumzika baada ya kazi au walalala. Wanaonekana wakitulia na mazingira yao ni ya kawaida bila ya vitu vingi. Ng'ombe hawa ni sehemu muhimu kwa wakulima kwa maziwa na nyama.

Eneo linaonekana kuwa na miti minene na kivuli kizuri. Kinaonekana ni sehemu ya msitu au bustani yenye majani mengi na mazingira ya kijani kibichi. Inaonekana mazingira haya unapenda kuwa na utulivu mzuri. Kunaonekana na mtu akitembea.

Ni duka ambalo lina sufuria mingi zilizojaa viungo mbalimbali vya unga na viungo vya kienyeji. Viungo hivi vinajumuisha pilipili hoho, unga wa manjano, unga wa pilipili na mengineyo yenye rangi tofauti kama njoo, nyekundu na kahawia. Kila sufuria ina lebo inayowekewa jina ya kiungo ndani ya sufuria hiyo.

Mti mkubwa wa mbuyu upo kwenye eneo la mchanga, huenda karibu na pwani au kijijini. Mti huu ya mbuyu ni ya pekee na ni mkubwa na inakaa ni kama una miaka mingi sana na katika historia ya eneo ya Afrika, hususan Afrika Mashariki. Inaonekana kama sehemu ya mapumziko au sehemu ya maombi.

Ni katika eneo la bustani lenye nyasi za kijani na miti mikubwa yenye kivuli kizuri. Kuna bendera yenye nembo, Amazon World Services upande wa kushoto ikionyesha kuwa huenda kuna tukio au mkusanyiko unaoandaliwa katika mazininga haya ya asili. Mandhari ni tulivu na yenye mwangaza wa jua unaopenya katikati ya miti.

Mwanamke anavua maganda ya mahindi akiwa shambani lililozungukwa na migomba anafanya kazi kwa mikono huku akiweka mahindi yaliyosafishwa kwenye chombo kilichotengenezwa kwa majani ya migomba, hii ni shughuli ya kawaida kilimo kijijini inaonyesha uzalishaji wa chakula na mali ghafi ya asili.

Chakula hiki ni biriani. Tunaona wali wa rangi ya manjano na nyeupe uliopikwa kwa viungo vya kuvutia. Juu yake kuna mchuzi mzito wa nyama pamoja na yai lililochemshwa. Pembeni kuna salad ya nyanya na kitunguu, pamoja na mchuzi wa ziada. Mandhari ya nyuma inaonyesha kwamba chakula hiki kinatumika katika mgahawa uliopo karibu na maji. Hali inayoongeza utulivu na ladha ya kula.

Miti ya mnazi inaonekana kukuwa vyema katika eneo hili la pwani na uoto huo unaonekana kuunda ua uzuri kwa ajili ya nyumba inayoonekana kupakwa rangi ya samawati hapo nyuma.

Chakula hiki ni wali wa biriani uliopikwa kwa viungo mbalimbali na kuandaliwa pamoja na nyama ya mbuzi au ng'ombe yenye mchuzi mzito. Pembeni kuna kipande cha viazi na mboga kidogo zilizokatwa kwa ajali ya kuongeza ladha. Sahani hii huonekana sana katika mikoa ya Pwani ya Kenya.

Mtu huyu anaonekana akiwa ameketi huku ameshikilia na kuchuma maziwa kutoka kwenye matiti ya ngombe ambapo maziwa hayo yanatirirka ndani ya ndoo ya plastiki ya rangi ya bluu ilio chini yake. Mguu wa ngumbe umefungwa kuashiria kuwa ngombe haendi mahali.

Tunaona mwanaume mmoja akiuza chakula barabarani. Ameandaa vyachakula mbalimbali, kama vile mayai yaliokaangwa, au kupikwa kwa viungo, ndizi mbichi zilizokaangwa, na mchanganyiko wa mboga mbalimbali, kama vile nyanya, vitunguu, na matango. Anaonekana kuwa makini, anapomhudumia mteja, huku akiendelea kushikilia kijikaratasi mkononi.

Chakula kitamu kinachoitwa viazi karai au viazi chipsi, lakini hivi ni tofauti kidogo, kwa kuwa hizi zinaonekana zimetengenezwa kwa mchanganyiko wa viazi na viungo vingine kama majani ya matone au parsely . Ni chipsi za kuangana mafuta na mara nyingi kupatikana kama vitafunwa.

Tunavyoona hili ni duka la viungo kwenye soko. Ndoo tofauti zina bidhaa kama vile pilipili ya unga, bizari na mdalasini. Pia kuna vitunguu, tangawizi na matunda kama mapera. Bidhaa zimepangwa vizuri na zinaonyesha biashara imara ya chakula ya viungo vya asili inaendelea.

Sahani nyeupe inaonekana kuwekwa chakula ambayo ni wali mweupe, samaki wa kukaanga na mchuzi wa kunde, chakula hiki ni maarufu katika maeneo mengi ya Kenya na Afrika Mashariki kijumla kinavutia sana.

Nusu ya nazi zimevunjwa na kuekwa ndani ya uteo wenye mchanganyiko wa nazi iliyokunwa. Pembeni kuna maganda ya nazi yaliyokusanywa, na mazingira yanaonyesha shughuli ya utayarishaji wa nazi kwa matumizi ya kupika au kuandaa vyakula vyingine.

Wanawake wamevalia mavazi meupe ya kazi na barakoa, wakihusika na shughuli ya kuchunga au kugawa maziwa kutoka kwenye chombo kikubwa cha chuma. Wengine wameshika vikombe au vijiko cha kuchotea. Mazingira yanaonekana kuwa ya ndani ya jengo, labda ni kiwanda kidogo au kituo cha usindikaji wa maziwa.

Ni katika sehemu ya kuuza vyakula vya mtaani. Inaonyesha aina mbalimbali za vitafunwa na nyama zilizokaangwa au kuchomwa. Kuna mishkaki kwenye vijiti, chipsi, samosa, kaimati vipande vya kuku na kadhalika. Vyote vimepangwa kwenye treys ndani ya glasi ya kuonyesha chakula.

Mwanamume akiwa na furaha anapika vyakula mbalimbali kwenye jiko la makaa. Anapokea na kuangalia mahindi na viazi vitamu vilivyopikwa. Jambo linaloashiria tamasha la chakula au biashara ya chakula cha mtaa. Urembo wa hali ya joto na muelewa unaonekana kwenye sura yake.

Sahani kubwa ina wali wa biriani iliyochanganywa na mchuzi mnene wa nyama na kando yake kuna kachumbari yenye nyanya na vitunguu. Kuna pia kipande cha sahani kingine kilichojaa viazi vilivyokaangwa na mboga mbalimbali. Chupa ya soda ya fanta imewekwa karibu na mtu wa huduma mwenye jina Hamisi anaonekana akibeba chakula huku mandhari ya maji ya bahari ikionekana nyuma na kupendeza.

Vyakula vitamu vimeandaliwa na kuwekelewa kwenye sinia kubwa moja. Sahani ya kwanza inaonekana kuwa na wali, kachumbari na vipande vikubwa vya nyama ingine na samosa na ile nyingine ikiwa na nyama na mboga tamu.

Samaki aina tofauti tofauti zinaonekana kuwa zimeanikwa kwenye meza na wauzaji ambao wamesimama wakiendeleza biashara yao ya kuuza. Muuzaji mmoja wa kiume ameshikilia meza na mikono.

Picha hii inaoneshana kuwa ni mazingira ya kule kosti kwa kuwa kuna mchanga mweupe huku chini na uoto wa asili ambao umemea mahali hapa inaonekana kuwa ni miti ya kokonati ambayo inavutia sana. Nyumba ambazo ziko huku zinaonekana kuwa ni zimejengwa kutokana na mbao na makuti.

Sahani nyeupe inaonakana kuandaliwa ndani yake wali mtamu na mboga ya maharagwe iliyokaangwa vizuri. Kando yake kuna sharubati kwenye glasi iliyoandaliwa vizuri pia.

Sahani tatu zimeekelewa kwenye meza lenye vyakula rojo rojo ya aina kama mahandazi hivi na aliyepika ni mpishi mzuri sana kwa kuwa ameshawekelea kila kitu kwenye meza mpaka vijiko ukishafika unaanza kula tu.

Vyombo vingi vya kutumia kuandalia vyakula vinaonekana kuandalia aina tofauti tofauti ya vyakula kama vile wali, chapati na matunda yanayoonekana kuwa yamefunguliwa yako tayari kupakulia watu.

Chakula kitamu ambacho kimeandaliwa kwa wali, vipande vikubwa vya nyama, yai na mboga nyingine ya nyama na kuandaliwa kwenye sahani ambayo inaonekana kuvutia sana.

Sahani nyeupe imeandaliwa chakula ambacho kinavutia sana aina ya wali, nyama na mboga ambayo imekaangwa. Ndani ya sahani pia kumeegeshwa kijiko ambacho kinaonyeshana chakula ki tayari kuliwa.

Samaki freshi freshi zinaonekana kuwa zimeekelewa kwenye meza. Kati kati mwa meza mna sinia kubwa na mwanamke ameketi anaonekana kuwa yeye ndiye muuzaji wa samaki hizo. Ameshiikiliwa begani na mwanamke mwengine ambaye amejishika kiuno kando yake.